Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamesimama kwa pamoja, katika mistari miwili wa mbele na wa nyuma, huku wakionyesha tabasamu zito, ikiwa ni katika kupata picha ya kumbukumbu. Na nyuma yao likiwepo bango lenye matangazo.

Wanafunzi wengi wa elimu ya watu wazima wakiwa ndani ya darasa. Wawili wakiwa mbele wakionyeshana kitu na kuelekezana kwenye kitabu, na mmoja wapo akiwa amevaa kilemba kichwani, huku nyuma akionekana mtu ambaye amevaa koti lenye rangi nyeupe.

Eneo la maktaba, likiwa na vitabu vingi vilivyowekwa kwenye makabati, ambapo hupangwa vizuri kwa kuzingatia aina, ili kuwezesha watumiaji kuona kirahisi wakati wakichagua.

Eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kuchezea watoto wa elimu ya chekechea likiwa bembea nyingi ambazo zimefungwa vizuri kwa kutumia mnyororo kwenye ma bomba imara zikiwa na viti zenye rangi tofauti kama; bluu, kijani pamoja na chungwa.

Vitabu vingi ambavyo vimepangwa vizuri, vinavyotumika kwa ajili ya kujifunzia na wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi. Kikiwepo kimojawapo ambacho kimeandikwa Ayubu mashakani, huku kikiwa na jina la mwandishi John abwe.

Kitabu ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi katika kujifunza, kikionyesha namna ya usafishaji wa mawili pamoja na kujifuta. Lakini pia kukiwa na vifaa vinavyotumika kwenye usafi kama kitana na sabuni.

Eneo la shule ya msingi likiwa na madarasa ya ghorofa ambayo yamepakwa rangi nyeupe, ya juu yakiwa yamewekewa uzio wa machuma ambayo yana rangi ya kijani. Na nje kukiwa kumepandwa maua pamoja na kuzungukwa na miti mingi.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari katika kufanya utafiti pamoja na majaribio ya kisayansi, kikiwa na meza nyingi ambazo zimepangwa kwaajili ya kufanyia kazi pamoja na mabomba ya maji yanayotumika kuoshea vifaa na mikono.

Chumba maalumu cha maabara, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari katika kufanya utafiti pamoja na majaribio ya maswala ya kisayansi, kikiwa na meza nyingi ambazo hutumika kwa ajili ya kufanyia kazi pamoja na huduma ya maji kwa ajili ya kuoshea vifaa na mikono.

Chumba maalumu ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya Sekondali katika kufanya utafiti pamoja na majaribio yanayohusisha maswala ya kisayansi, kikiwa na meza nyingi ambazo zimepangwa kwa ajili ya kufanyia kazi ambazo zina mabomba ya maji yanayo tumika kuoshea mikono pamoja na Vifaa.

Chumba kikubwa kilicho na kamera ya ulinzi ambacho kina meza pamoja na viti vingi, ambavyo vimewekwa katika mpangilio maalumu vikitumiwa na wanafunzi wa elimu ya chuo katika kujisomea.

Wanafunzi wengi wa elimu ngazi ya chuo, wakiwa katika chumba wamekaa, huku wakijisomea na kujifunza kwa kutumia kompyuta zao zilizo mezani, simu za mkononi pamoja na madaftari.

Wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama ndani ya chumba kikubwa, huku wakionyeshana na kuelekezana vitu katika kompyuta zao ambazo wameziweka kwenye meza hiyo kubwa.

Wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo, wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekaa kwenye viti vilivyopangwa vizuri, kwa kuachiana nafasi ndani ya darasa, kwa utulivu huku wakisikiliza kwa makini, mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye anatumia projekta kwa ajili ya kuwafundisha.

Wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo, wakiwa wamevaa barakoa ndani ya darasa huku wamekaa kwenye viti wakisikiliza kwa umakini ili kujifunza, mbele yao akiwepo mwalimu ambaye anatoa maelekezo pamoja na kufundisha ikiwa ni muda wa kipindi.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike wa chuo cha ufundi ambacho kinatoa mafunzo ya urembo, wakiwa wamesimama huku mmoja ameshika mashine ya kumnyoa mtu ambae amekaa kwenye kiti huku amejifunika kitambaa ili kumkinga asichafuke, na wengine wakiwa wanashuhudia tukio hilo kwa makini ili kujifunza.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa elimu ngazi ya chuo, wakiwa kwa idadi kubwa ndani ya darasa ambalo wanatumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza kipindi husika, ambacho mwalimu atakuwa akitoa maelekezo pamoja na kufundisha.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa katika eneo maarufu la chuo, linalo fahamika kama kimbweta, ambalo hutumika kwa ajili ya kujisomea hususa katika mandalizi ya kipindi cha mitihani huku wakiwa wanatumia simu pamoja na kompyuta zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wenye sare maalumu za rangi ya bluu wakiwa ndani ya chumba cha maabara, ambacho kina meza zilizo na vifaa vya kieletroniki pamoja na vingine vya kupimia umeme wakiwa wanavitumia kwa ajili ya kujifunzia na kufanya ukarabati.

Wanafunzi wenye makoti yenye rangi zinazofanana na mwingine wakiwa wamevaa shati la rangi nyeusi, wakiwa wameegemea meza yenye vifaa vingi vya kielektroniki ikiwemo simu iliyofunguliwa wakiwa wanakagua kwa umakini ikiwa ni katika utengenezaji na kujifunza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wenye sare za makoti maalumu, wakiwa ndani ya chumba cha kazi, wamekaa karibu na meza zenye vifaa vingi pamoja na simu za mkononi ambazo zimefunguliwa, wakiwa katika kujifunza pamoja na kufanya matengenezo.